Maafisa wa afya wamebeba vifaa vya aina mbalimbali mikononi, wakiwa wamevalia sare rasmi. Inawezekana walikuwa na mkutano ambayo washamaliza na kulingana na furaha waliyo nayo, wamefikia makubaliano kwenye mada hiyo.

Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Mhudumu huyu wa afya anadunga mtoto mmoja na anamwangalia kwa makini sana. Wahudumu wa afya wanaoshughulikia watoto, wanastahili kuwa na uvumilivu wa hali ya juu.

Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Mhudumu huyu wa afya amebeba mmoja na anamwangalia kwa makini sana. Wahudumu wa afya wanaoshughulika na watoto, wanastahili kuwa na uvumilivu wa hali ya juu na wamakinike sana katika shughuli hiyo.

Dawa ya azithromycin inatumika kutibu virusi kwenye damu. Dawa hii inachukuliwa kwa siku saba kulingana na maelezo ya daktari. Ni vizuri kuzingatia kamili maelezo hayo ili kuwe na ubora mwilini.